Humu chumbani mna watu wawili, mmoja ni mlezi ambaye amevalia nguo za kujikinga. Mwenzake amelala kitandani, anaonekana kwamba hali yake si nzuri sana, hivyo anachungwa na kuangaliwa, ili hali yake isiweze kuzorota.

Azimio ama lengo, ya msingi wa saratani ya Beth Mugo. Ni kuwarahisishia watu wa umma, matibabu ya saratani, pasi na ugumu ya wao kuenda kwenye kliniki ili kupata kushughulikiwa.

Tunawaona watu waliokaa kwenye makundi tofauti tofauti. Wauguzi hawa wa afya ya jamii, wameweza kuwakusanya watu wa umma na kuwapa chanjo ya ugonjwa fulani ili kuzuia usambazaji au kukinga ugonjwa fulani usiweze kuenea.

Tunawaona waja wawili, waliovalia barakoa, mmoja ni wa jinsia ya kiume, mwenzake ni wa jinsia, ya kike, mwanaume huyu, ameweza kupelekea huduma za kiafya, kwa wanajamii, huko wanakoishi, tunamwona mama huyu, ni mjamzito, hivyo ataweza kupata, usaidizi.

Gari hili la shirika la Beyond Zero limeegeshwa barabarani, limepakwa rangi nyeupe, lina msalaba wa rangi ya samawati, maandishi ya rangi nyeusi, na pia nyekundu. Wauguzi au madaktari walio kwenye gari hili, wanawarahisishia wanajamii kwa kuwapa huduma pasi na kwenda kwenye kliniki.

Gari hili la shirika la Amref limepakwa rangi nyeupe na pia rangi ya samawati. Gari hili linasaidia jamii kwa kuwapa huduma bila ya wao kuenda kwenye kliniki. Hivyo, tunamwona mgonjwa aliyevalia barakoa ambaye huenda amepata matibabu, pasi na kuenda kwenye kliniki yenyewe.

Hili ni gari la shirika la Beyond Zero, limepakwa rangi nyeupe na kuchorwa msalaba wenye rangi ya samawati. Maandishi yamepakwa rangi nyeusi na pia haradani njano. Madhumuni ya gari hili ni kuwasafirisha wauguzi, daktari na pia vifaa vya matibabu katika sehemu moja hadi nyingine ya jamii ili wanajamii wasiweze kuenda hospitalini.

Huyu ni daktari wa meno na mgonjwa wake. Mgonjwa huyu ambaye ni mwanafunzi ameshikilia mswaki mkononi, daktari naye amevalia aproni ya rangi ya samawati, kinga mkononi na pia barakoa, anaonekana kumshawishi mgonjwa huyu aweze kutunza meno yake.

Mja huyu, wa jinsia ya kiume, ana meno meupe pee, na yaliyopangika mdomoni mwake vizuri, ishara ya kwamba, mja huyu ameweza kuzingatia mambo ya kutunza meno yake.

Katika siku za zama, watu wa hapo awali, walitengeneza miswaki kwa kutafuna matawi ya miti, ili kupata ufumweni na waweze kutumia miswaki hii kusugua meno yao.

Huyu ni daktari wa meno, ambaye amevalia barakoa, aproni nyeupe, na glavu, ishara ya kwamba, ugonjwa huu huenda ukawa, ni wa kuambukizana. Mgonjwa wake, amekuja ili kukaguliwa meno yake, na aweze kupata matibabu.

Kabla ya kuvumbuliwa kwa miswaki ya kiplastiki, watu wa hapo awali walitafuna miswaki ili kupata usobole waliopendelea. Walifanya hivi ama walitumia miswaki hii ili waweze kuyatunza meno yao na kujiepusha au kujikinga na magonjwa yanayo husiana na meno.

Huyu ni daktari wa meno aliyevalia glavu za rangi ya samawati na anatumia zana zake za meno ili kuyakagua meno ya mgonjwa wake, baaadaye ataweza kumpa mgonjwa huyu ushauri wa jinsi ya kutunza meno yake.

Daktari wa meno anayakagua meno ya binti huyu, meno yake yamepangika vizuri, ni meupe pe! kwa mtazamo wangu binti huyu ameweza kuzingatia aliyo shauriwa na daktari wa meno, hivyo meno yake yana afya.

Huku ni shuleni. Tunawaona wanafunzi wa madarasa ya juu na pia wale wa madarasa ya chini. Wanafunzi hawa wa madarasa ya juu, wanawafundisha wenzao, jinsi ya kutunza meno. Mfano, tunamuona mwanadada, aliyeshikilia mwanasesere. Na mwenzake, ameshikilia mswaki. Anajaribu kupiga mswaki, mwanasesere huyu.

Huyu ni mja wa jinsia ya kike. Meno yake ni meupe pe na yamepangika kwa utaratibu. Anaonekana kutunza na kufuatilia maagizo aliyopatiwa kuhusiana na utunzi wa meno.

Mgonjwa huyu amemtembelea daktari wa meno, daktari huyu anaonekana kutumia ala zake ili kuyakagua meno yao. Meno haya yana mashimo ishara ya kwamba mgonjwa huyu hayatunzi meno yake kabisaa.

Meno ya mgonjwa wa kwanza yameweza kuadhirika, ni ya rangi ya hudhurungi. Huenda ikawa mgonjwa huyu hakuweza kufuatilia maelezo ya jinsi ya kutunza meno yetu. Huenda ikawa alitumia vitu vya sukari, labda ikawa maji, ila baada ya kumtembelea daktari wa meno, meno yake yaliweza kusafishwa na yakawa meupe.

Katika siku za hapo awali , kabla ya kuvunduliwa kwa miswaki ya plastiki, watu waliweza kutumia matawi . Wangetafuna ili kupata ufubule wa chaguo lao . Wangetumia miswaki hii kusugua meno yao na kuimarisha afya ya meno yao.

Tunamuona daktari wa meno na muuguzi wake, pia kuna mgonjwa. Wamevalia barakoa na sare za hospitalini ishara ya kwamba ugonjwa huu unaweza ukaambukizwa. Wanamkagua mgonjwa wao, meno yake ili waweze kumtibu.

Huyu ni daktari wa meno. Amevalia aproni, glavu, na pia barakoa, ishara ya kwamba, ugonjwa huu unaweza kuwa wa kuambukizwa. Anatumia zana zake za meno, kumshughulikia, mgonjwa huyu.

Mgonjwa huyu, alimtembelea daktari wa meno, kule Aro Dental. Kati ya meno yake ya mbele, jino moja lilikuwa limevunjika. Ila, baada ya matibabu, jino lake lilikuwa limerekebishwa. Tunamuona anatabasamu kwa ujasiri sana.

Huyu ni daktari wa meno na mgonjwa wake. Daktari huyu amevalia glovu na kutumia koleo ambayo ni mojawapo ya aina ya zana za meno ili kumshughulikia mgonjwa wake. Meno ya mgonjwa huyu yamepangika vizuri na ni meupe pe, ishara ya kwamba ugonjwa huu anayatunza meno yake vizuri.

Baada ya mvua nyingi, wakaazi wa eneo hili wameweza kutatizika kutokana na mafuriko. Tunamuona mama huyu ambaye anasaidiwa kwa kushirikiliwa na vijana hawa wawili, kuna watu wengine ambao wamesimama pembeni nakuji angalilia kwani hawawezi waka tembea kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Hapa ni baharini, tunawaona watu wa kundi wa shirika la msalaba mwekundu wakiwa ndani ya meli wakienda kupeana huduma za dharura zinazohitajika na wanajamii ili kuwasaidia kutokana na madhara zaidi.

Hili ni Shirika la Msalaba Mwekundu; linaonekana kujishughulisha katika shughuli hii ya dharura ambapo moto unaonekana kuchoma vitu vingi. Shirika hili huwasaidia watu hasa wanapohitaji usaidizi wa haraka.

Watu watatu wa jinsia ya kiume, ni wa shirika la msalaba mwekundu, wanaonekana kujitahidi kutambua jinsi ya kuwasaidia watu baada ya mvua kubwa kusababisha mafuriko katika eneo hili.

Baada ya mvua kubwa kusababisha mafuriko katika eneo hili. Tunawaona watu wa kundi la msalaba mwekundu wakimsaidia au wakimwokoa mtoto huyu ili asiweze kuzama kwenye maji haya.

Hii ni ambulensi, ya shirika la St Johns linaonekana kuegeshwa. Ambulensi haswa hutumika katika ziara au shughuli za dharura ili kuwaokoa watu ambao walio hali mahututi na kuwakimbiza hospitalini.

Hawa ni watu, wa Shirika la Msalaba Mwekundu, kundi hili, huwasaidia wanajamii, kwa kuwapa huduma, za dharura mfano, tunamwona mgonjwa ambaye amelazwa, na amefungwa bendeji, kwenye kichwa chake.

Lengo la mvua katika eneo hili linaonekana kugonga mwamba, kwani mafuriko yamewatatiza wakaazi wa eneo hili, Shirika la, Msalaba Mwekundu, limejitahidi kuwaokoa watu, wakitumia mashua, ili wasiweze kuzama, kwenye mafuriko hayo.

Hili ni pipa la taka lenye rangi nyeusi. Tunaona aina za taka tofauti, tofauti zilizojaa kupita kiasi. Kuna taka za aina ya plastiki zilizoanguka chini. Hii inaashiria kwamba wakazi wa eneo hili hawazingatii jinsi ya kuhifadhi mazingira.

Mja huyu ananawa mikono yake, anatumia sabuni na pia maji. Kunawa huku kutamsaidia asiweze kupata magonjwa kama kipindupindu yanayoletwa na uchafu. Pia ni vyema kunawa mikono yako baada ya kutembelea msala au kabla ya kula.

Binti huyu aliyeficha uso wake ,kwa kuweka mikono yake kwenye paji lake ya uso, anaonekana kutatizika na kukosa amani. Huenda afya yake ya akili imezorota kwani hana ujasiri wa kukabiliana na mambo au watu wa ulimwengu huu.

Bango hili, linamwonyesha mwanadada mmoja, ambaye ameyafumba macho yake, na kushika tama, anaonekana, kusongamanwa na mawazo, jambo ambalo linaweza likasababisha, kuzorota kwa utimamu, wa akili yake.

Aina hii ya chanjo, ni mojawapo ya uvumbuzi ya wanasayansi, ya BCG , ambayo ina maelezo zaidi, kwenye kijikaratasi, kilichopigwa chapa, kina rangi ya samawati, nyeupe, nyeusi na pia waridi.

Aina hii ya dawa ni mojawapo ya ufumbuzi ya wanasayansi inayoitwa Ibex. Dawa hii inatumka kupunguza maumivu na ina tembe ishirini na nne. Pia kuna maelezo zaidi kuhusu dawa hii kwenye kijikaratasi.

Dawa hii ya aina ya Paracetamol imepakiwa kwenye kasha nyeupe, kasha hii inamaandishi yenye rangi nyeusi na pia rangi nyekundu, kuna tembe elfu moja ndani ya kasha hii pia kuna maelezo zaidi yanayomsaidia anayekunywa dawa hii.

Dawa hizi ni aina mojawapo ya uvumbuzi ya wanasayansi iitwayo Acetaminophen kutoka huko Careone. Dawa hizi zimepakiwa kwa aina tofauti, moja kwenye kasha na pia kwenye chupa. Dawa hizi ni tembe mia.

Tunaona aina ya dawa mojawapo ya uvumbuzi wa wanasayansi; vitamini B99 kutoka huko Health Aid . Kwenye boxi, kuna maelezo zaidi yanayomwongoza anayetumia, jinsi ya kutumia dawa hii. Mfano, unapaswa kutumia tembe mbili kwa siku kati ya tembe sitini zilizoko ndani.

Dawa hii, aina ya Buvonal Injection , ina maelezo kwenye kasha, na inasisitiza kwamba dawa hii inafaa kuwekwa mbali na watoto, kwani ni ya matumizi ya wanyama peke yake. Ina maelezo zaidi ambayo yanafaa kufuata, kabla ya kuwatibu wanyama.

Dawa hii aina ya Panadol Extra ni dawa ya kupunguza maumivu. Kwenye kasha hili, kuna maelezo zaidi kwamba dawa hii inaweza ikatibu au kupunguza maumivu chini ya masaa ishirini na nne.

Baada ya kupewa chanjo ama ya kuchanjwa, wauguzi au madaktari hawa wanamweka mtoto huyu alama, ili kuonyesha kwamba ameweza kupata chanjo iliyokuwa ikipeanwa hapo awali.

Waja hawa hospitalini wamevalia barakoa, daktari amevalia aproni na mgonjwa wake ameketi chini. Kwa uvumilivu ama kwa subira, mgonjwa huyu anatulia anapopokea matibabu. Mganga huyu anaonekana kumchoma sindano, ili kutibu madhara anayougua mgonjwa wake.

Tunamwona daktari au muuguzi, ambaye anampa mtoto huyu dawa, au chanjo, ili aweze akajikinga, kutokana na maradhi ambayo, yanaambukizwa, kutoka mtu mmoja, hadi mwingine.

Kati ya wanawake hawa wawili, mmoja wao huenda akawa ni muuguzi na mwenzake mama mzazi wa mtoto huyu. Muuguzi huyu anamchanja mtoto huyu ili kumkinga dhidi ya madhara ya magonjwa ambayo yanayoambukizwa.

Wahusika wetu ni mama , mtoto wake na daktari wa magonjwa ya watoto. Mtaalamu wetu anaonekana kumpa mtoto huyu chanjo, ili kukinga ugonjwa flani. Chanjo hii, itamsaidia mtoto huyu kuwa buheri wa afya.

Daktari au muuguzi huyu aliyevalia aproni ya rangi ya njano, anatia rangi kwenye kidole cha mtoto huyu, ishara ya kwamba mtoto huyu amechanjwa na ameweza kukingwa kutokana na madhara ya ugonjwa fulani.

Hii ni sehemu ambayo watu wananawia mikono yao kuna ndoo na besheni yenye rangi ya samawati sabuni imewekwa ndani ya chupa ya rangi ya kijani na nyeupe kuna kiweko amabacho kimepakwa rangi nyeupe. Kunawa kwa mikono kuna wasidia watu kujkinga kutokana na magonjwa yanayo ambukizwa.

Mja huyu, amezingatia usafi, tunamwona akinawa mikono, akitumia sabuni, na maji yanayotiririka kwenye mfereji, ni vizuri kunawa mikono yako, baada ya kutembelea msala, na pia, kabla ya kula, chakula chochote.

Ndiye huyu anaonekana kuzingatia usafi ili kuzuia madhara ya magonjwa sugu hivi anafuatilia utaratibu wa kuosha mikono baada ya kutumia msala au kabla ya kula au wakati wowote, anatumia sabuni na mfereji huu unatoa maji yanayotiririrka.

Inaonekana huenda ni ndani ya shule ya umma, wanafunzi ambao wamevalia sare za rangi ya kijani kibichi wakinawa kutoka kwenye tangi hili ni kampuni ya UNICEF. Vilevile, wanafunzi hawa pamoja na mwalimu wao wameweza kuvalia barakoa ili kuweza kujikinga kutokana na magonjwa kama vile homa.

Mja huyu wa jinsia ya kiume , huenda akawa ni mchezaji wa ndondi. Ana jeraha kwenye konzi lake la mkono wa kulia na kwenye mkono wake wa kushoto, amefunga mkono huo na bandeji nyeupe.

Mmea huu unatumika kama dawa. Watu ambao walihitaji kusitisha au kukomesha magonjwa sugu kama vile ugumu katika kusaga chakula, waliweza kutumia dawa hii kwani hawangeweza kuenda hospitalini hivyo, mmea huu umenawiri kwani watumizi wake wameelewa fika umuhimu wa dawa hii.